Shughuli ya upimaji au uchunguzi wa afya, inaendelea. Mwanamke aliyevalia sare ya bluu na barakoa, anaonekana akitumia kifaa cha kupimia joto la mwili, kwenye paji la uso la mwanamke mwingine, ambaye pia amevaa barakoa na shati la milia. Kuna mwanaume mwingine amevaa barakoa nyuma yao. Mazingira yanaonekana kuwa sehemu ya wazi au kituo cha kupokea watu.

Mtu anaonekana akichunguza kwa makini karatasi ilioandikwa labda karatasi ya mitihani au rekodi muhimu, mazingira yanaashiria ofisi au shule kukiwa na umakini kubwa kwenye hati hio unaenda anarekebisha anapitia au anajambua taarifa zilizopo.

Gari hili ni kliniki inayotembea ikitoa huduma za afya mahali tofauti, labda katika maeneo ambayo huduma za afya hazifiki kwa urahisi. Kliniki ya kutembea imeegeshwa kwenye eneo lisilokuwa na lami, lenye udongo mwekundu na kuna miti na mimea mingine nyuma. Inaonekana kuwa katika eneo la wazi likiwa tayari kutoa huduma.

Matatu lenye rangi ya kijani na nyeupe, upande wa nyuma wa basi una nembo ya maandishi yaliyochorwa kwa mtindo wa kimaandishi na pia namba ya usajili ya Kenya. Basi hili linaonekana kuegeshwa kwenye eneo la udongo labda katika uwanja au kituo kidogo.

Ni kubwa na mzigo lenye nembo na maandishi yanayoashiria huduma za afya. Likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi na miti nyuma yake. Inaonekana kama kliniki ya meno ya rununu au kitenge cha matibabu kinachotembea, ikizingatiwa nembo ya Dental Care .

Watu wawili waliyovalia mavazi mahalum ya hosipitali ambayo yanaonekana kuwa scrapu za rangi ya blue pamoja na kofia na glavu ,mmoja wao yuko upande wa kushoto na ameinama wakionekana kushiriki katika utaratibu fulani yule wa pili yuko upande wa kulia akiwa ameinama zaidi kuonekana akifanya jambo kwa umakini kwenye kinywa cha mtu ambaye anaonekana kulala chini.

Uso wa mwanaume akiwa anapiga mswaki meno yake. Sehemu inayoonekana zidi ni mdomo na ndevu zake. Anaonekana akisugua meno yake ya juu na ya chini kwa mswaki mweupe. Uso wake unaonekana kushika kama kidogo ambayo inaweza kuashiria bidii au umakini anapopiga mswaki. Ndevu zake nyeusi zimetapakaa chini ya kidevu na sehemu ya mashavu yake.

Mtu anaonekana akishikilia kijiti na meno yake akionyesha matumizi ya jadi ya kusafisha meno. Kijiti hicho kinaonekana kuwa chepesi na kirefu. Picha inalenga kuonyesha utamaduni au mazoea ya kutumia kijiti cha meno, ambacho kinatumika katika sehemu mbali mbali za dunia kwa ajili ya usafi wa kinywa.

Eneo la mji au makazi yenye watu wengi likiwa limefunikwa na mafuriko. Maji yanaonekana kuwa mengi na machafu na watu wanatembea ndani ya maji hayo wengine wakijaribu kuvuka. Kwa mbali watu wengine wanaonekana wakijaribu kukabiliana na hali hiyo ya mafuriko.

Ni mafuriko makubwa katika eneo la makazi. Maji mengi yamefunika barabara na maeneo ya nyumba yakifikia magoti ya watu wengi. Watu kadhaa wanaonekana wakijaribu kupita katikati ya maji hayo. Mbele kuna watu wawili au watatu wakiwa wameshika masanduku makubwa, wakijaribu kuokoa mali zao au kusaidia wengine.

Eneo ambalo linaonekana kuwa na mafuriko. Watu kadhaa ndani ya maji mazito ambayo yanafika kiunoni au kifuani mwao. Katika sehemu ya mbele kuna watu waliovalia fulana za kuokoa maisha za rangi nyekundu na ya chungwa au vifaa vya uokoaji, ikionyesha kuwa wanashiriki katika operesheni ya uokoaji.

Mafuriko makubwa yamefunika eneo hili, huku maji mengi yaliyokolea yakionekana barabarani, au kwenye ardhi. Miti na mimea zimesimama katikati ya maji, zikionyesha jinsi mazingira yalivyobadilika. Katikati ya maji hayo, watu wachache wamekusanyika, wengine wakiwa kwenye mashua au chombo kingine cha usafiri wa maji, wakijitahidi kukabiliana na hali hii ngumu.

Tukio linaashiria usambazaji au upatikanaji wa bidhaa muhimu, labda msaada au biashara ndogo ndogo, katika mazingira ya vijijini au ya nusu mjini nchini Kenya. Mwanamke aliye mbele ya picha, amebeba mzigo mkubwa anaonekana kama mfuko wa unga au nafaka, juu ya kichwa chake. Amevalia nguo za kitamaduni za kiafrika.

Eneo lenye mafuriko au maji mengi barabarani ambapo kuna afisa wa huduma za dharura anayeonekana kuwa mwanaume. Amevaa sare ya njano na nyeusi akisimama katikati ya maji. Karibu naye kuna pikipiki ya magurudumu matatu iliyobeba bendera ya Kenya na watu wengine wanatembea kwenye maji. Hali hii inawezesha kuashiria athari za mvua kubwa au mafuriko.

Kundi la watu. Wengi wao wakiwa wanaume wakifanya kazi ya kusafisha eneo lenye udongo na takataka nyingi. Wamevaa nguo za kazi baadhi wakiwa na kofia za kujikinga na jua. Wanatumia zana mbali mbali kama vile majembe na sururu kuchimba na kuondoa uchafu. Nyuma ya watu wanaofanya kazi kuna majengo yaliyojengwa kwa mabati na mbao, yakiashiria kuwa eneo hili linaweza kuwa katika mtaa wa mabanda au eneo lenye makazi ya watu wenye kipato cha chini.

Kundi la watu wakishiriki katika shughuli ya usafishaji wa mazingira katika eneo lenye watu wengi labda mtaani au kijijini . Eneo hilo linaonekana kuwa na takataka zilizorundikana zikiashiria hitaji ya usafishaji. Watu mbali mbali wapo kwenye picha wengine wakiwa wamevaa nguo za kawaida na wengine wamevalia mavazi yanayofanana sana.

Mtoto wa shule mvulana, anaonekana akinawa Mikono kwenye kituo cha kunawa mikono kilichowekwa nje. Kituo hicho cha kunawa mikono kina tangi kubwa la rangi nyeusi lililowekwa juu ya standi ya chuma ya kijani kibichi. Karibu na bomba kuna chupa ndogo ya sabuni ya maji.

Mtoto mdogo ananawa mikono yake huku mwanamke akimsaidia. Wote wawili wamevalia barakoa. Nyuma yao kuna wanawake wengine wawili waliovalia fulana za kijani na barakoa. Kituo hicho cha kunawa mikono kina ndoo mbili moja kwa ajili ya maji safi na nyingine kwa ajili ya maji chafu. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje, labda katika shule au eneo la umma.

Ni maanthari ya misitu iliyokatwa miti ikiwa na udongo mwingi wenye alama za nyayo za magari. Katika sehemu mbele ya picha, ardhi inaonekana kuwa na matope au udongo uliofurika na kuna alama za magurudumu zinaonekana wazi zikionyesha shughuli za usafirishaji au uchimbaji zilizofanywa hapa. Mbali kidogo upande wa kulia kuna njia ya udongo inayopinda ikiashiria kuwa hapo kuna barabara au njia inayotumika kupita.

Gari jekundu likiwa limefunikwa na mti mkubwa ulioanguka, labda kutokana na dhoruba au upepo mkali. Matawi na ngome la mti yamefunika sehemu kubwa ya gari, hasa upande wa nyuma na paa. Gari linaonekana kuegeshwa kando ya barabara, ambayo inaonekana kuwa majani na matawi yaliotawanyika, ikionyesha uharibifu uliosababishwa na tukio hilo

Ni shamba la nyanya ambapo mtu mmoja anaonekana akivuna nyanya. Mimea ya nyanya imefungwa kwenye vikingi, jambo linaloonyehsa kilimo kinalochungwa vizuri. Nyanya nyingi zilizokomaa na zilizoiva vizuri zinaonekana zikining'inia kwenye mimea zikiwa tayari kuvunwa.

Lori kubwa la kinjani la taka na kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevalia fulana za rangi ya kijani kibichi. Watu hawa wanaonekana wakishughulika na mifuko mikubwa ya taka ya rangi ya bluu na nyeupe iliyorundikana chini. Kwa nyuma kuna makazi yanayoonekana kama maeneo ya makazi duni au yanayofanana hai.

Vifaa vya matibabu ikiwemo kiti cha magurudumu cha rangi nyeusi na kitanda cha wagonjwa chenye magurudumu. Vifaa hivi vinaonekana kutumika katika mazingira ya hospitali au kituo cha afya. Kitanda cha wagonjwa kwa upande mwingine kinatumika kusafirisha wagonjwa ndani na nje ya majengo au kati ya wodi na vyumba vya uchunguzi.

Troli ya matibabu iliyojaa vifaa vya hospitali ikiwa imesimama kwenye korido au eneo la wadi la hospitali juu ya troli hilo kuna vifaa mbalimbali vya matibabu kama vile ,chupa za kuweka dawa au vimiminika ,sindano, vifunganishio vya vifaa vingine na chombo cha manjano kilicho na alama ya hatari kibayolojia.

Meza ya kazi yenye kompyuta imepangiliwa kwenye kona ya chumba ikiwa na vifaa mbalimbali vya kielektroniki. Kompyuta ya mezani inaonekana ikiwa na kioo cha zamani, kibodi na kipanya. Pembeni kuna simu ya mezani na kifaa kidogo kinachofanana na modeni au kifaa cha intaneti.

Kiti cha magurudumu ambacho ni kifaa kinachomsaidia mtu mwenye ulemavu wa miguu kusafiri. Kiti hiki kina magurudumu mawili makubwa nyuma, na mawili madogo mbele, na ambacho mtu hukaa. Kuna aina tofauti ya viti vya magurudumu, vikiwemo vile vinavyoendeshwa kwa mikono, na vile vinavyoendeshwa kwa umeme kwa umeme.

Mwanaume akiwa amejipinda na kuficha uso wake kwa mikono yake huku akiwa amechapa mgongo juu ya benchi la mbao ambalo linaonekana katika kanisa au mahali pa ibada. Kitabu nene kinachoonekana kama biblia, kimelala karibu naye kwenye benchi. Rangi ya nguo zake ni nyekundu iliyokoza. Taswira hii inaonyesha kuashiria uchovu, huzuni, maombi mazito.

Ndani ya chumba cha hospitali au kituo cha matibabu, kuna vitanda viwili vilivyopangwa kila kimoja kikiwa na vifaa vya matibabu karibu nacho. Vifaa hivyo vinaonekana kuwa ni mashine za kupumua au vifaa vingine vya usaidizi wa maisha. Mtu mmoja labda muuguzi au daktari, anaonekana akishughulikia moja wapo ya vifaa hivyo.

Mtaalam wa afya aliyevaa koti jeupe la maabara na barakoa anaonekana akimpa sindano mtu mwingine ambaye ameketi. Mkono wa mtu anayepatiwa sindano umeandaliwa kwa ajili ya utaratibu huo. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wakiomo anayepiga picha au kurekodi video kwa kamera yake.

Mtoto mdogo msichana akipokea matone kutoka kwa mtu mzima, ambaye anaweza kuwa mfanyikazi wa afya, au mzazi. Mtoto huyu ameangalia juu, na matone yanawekwa kwenye kinywa chake. Hii inaashiria zoezi ya chanjo, au utoaji wa vitamini.

Mtu mzima anampatia mtoto mchanga matone ya dawa mdomoni. Mtoto mchanga amelazwa na anaonekana kama anapokea chanjo au dawa. Mkono wa mtu mzima unashikilia chupa ndogo ya dawa au chanjo na matone yanawekwa mdomoni mwa mtoto. Ingawa picha haionyeshi wazi ni dawa gani au chanjo gani inayotolewa. Mazingira yanaashiria utunzaji wa afya au matibabu ya watoto.

Ni chanjo au matibabu ya afya. Mwanaume mweupe aliyevalia nguo ya matibabu anaonekana akichanja au kuchukua sampuli kutoka kwa mkono wa mtoto mweusi. Mtoto huyu amevaa shati ya rangi ya kiafrika zenye mikunjo. Pembeni ya mtoto upande wa kulia wa picha kuna chupa ndogo ya dawa iliyoandikwa wazi chanjo ya malaria. Hii inaashiria kuwa tukio hili linaweza kuhusiana na kampeni au utafiti wa chanjo ya malaria.

Mtaalam wa afya ambaye amevaa glovu nyeupe akimpa mtu sindano begani. Sindano inaonekana kuwa na kioevu ndani yake. Muktadha wa picha unaonyesha chanjo, labda ya Covid-19 au aina nyingine ya chanjo, ikizingatiwa umuhimu wa chanjo kwa sasa duniana kote. Sehemu ya bega ya mtu anayepokea chanjo imeonekana wazi na inaweza kuwa mgonjwa au mtu anayepata huduma za afya.

Mtu anaosha mikono yake kwenye kituo cha kuosha mikono kilichoboreshwa, ambacho kinaonekana kimetengenezwa kutoka kwenye dumu la plastiki. Hali hii inaashiria umuhimu wa usafi wa mikono hasa katika maeneo ambayo miundombinu rasmi ya maji inaweza kuwa haipatikani kwa urahisi.

Kuna ndawa mbili zimewekwa kwa kituo chakuna wa cha mikono ndoa ya kijani kibichi na. Nyeupe zinaonekaana karibu na ambao. Kuna nyasi ya kijani kibichi na mimea ya kijani kibichi na mimea mbalimbali inayaonekana apo. HIi inaashiria kuwa iki ni kituo cha kunawa mikono na ni kizingatia usafi.

Watu kadhaa wakitumia chombo cha kutoa maji ambacho kinaonekana kama tanki kubwa la plastiki lilowekwa juu ya stendi watu hao wamesimama wakiwa wamejipanga au wanasubiri samu yao na wanaonekana wakiosha mikono au wakijota maji kwa matumizi mengine.

Mtu amevaa kaptura akiwa na saa mairi nyeusi au kifaa cha kifuatilia mazoezi kwenye mkono wake wa kushoto. Anashika goti lake la kushoto kwa mikono yake yote miwili, akionyesha kutokuwa na raha au maumivu kwenye goti.

Mchezaji wa soka ambaye anaonekana kuwa kipa kutokana na jezi yake ya kijani na kinga mikononi ,amelala chini kwenye nyasi huku akishika mguu wake akionyesha anaweza kuwa amepata jereha , yuko katikati ya uwanja na mguu wake wa kulia unaonekena ume pinda kwa namna isiyo ya kawaida, jezi yake ya kipa ina namba moja mgongoni ,nyuma yake kuna mchezaji mwingine na ambaye sehemu yake ya chini tu ndio ina onekana akiwa amevaa kaptura za rangi nyeusi na viatu vya soka.

Mwanariadha wa kiume akiwa ameketi chini kwenye uwanja wa riadha, labda baada ya kukimbia au kufanya mazoezi, anaonekana kuwa na maumivu au uchovu mkubwa, akiwa ameinamisha kichwa chake na macho yamefungwa, huku mikono yake ikiwa imeshika miguu yake. Hali hii inaashiria uwezekano wa jeraha, labda kwenye misuli ya paja au uchovu uliokithiri. Mwanariadha huyu amevaa mavazi ya riadha, yakiwemo kifumbi cheusi na fulana nyeupe.

Wavu wa mpira wa kikapu uliounganishwa kwenye ubao na nguzo. Rangi za wavu ni nyekundu, nyeupe, na buluu. Ingawa wavu wa mpira wa kikapu unaweza kufanana na ule wa netiboli, kwa mbali huu unasifa bainifu na za kikapu na mpira wa kikapu, ikiwa na ubao wa nyuma ambao haupo kwenye netiboli.

Mmea unaonekana kustawi vizuri ukiwa na majani makubwa na maua meupe yanayopendeza. Mmea huu unaweza kuwa ni mbarika ambao unaojulikana kwa majani yake yenye umbo la nyota maua yake yaliyopangwa kwa namna ya pekee. Shina la mimea linaonekana likiwa imara na lina matawi kadhaa.